Mkono ya mtu ikishikilia gunzi la mahindi liliyokauka, huku gunzi nyingine nyingi zikiwa zimetapakaa chini, na ni kama ni shughuli ya kuvuna au kukausha mahindi, labda kwa ajili ya kuhifadhi au kusaga unga, na pia kuna sehemu ya mguu ya mtu huyo.

Mwanaume akiwa amesimama katikati ya shamba la migomba akishughulikia kifaa cha kisasa kilichowekwa kwenye mti au nguzo labda kifaa cha kupima hali ya hewa au afya ya mimea. Udongo ukiwa wenye rotuba.

Mchakato wa uzalishaji kiwandani. Kuna unga mweupe mwingi ukianguka kutoka kwenye mashine na kusambaa kwenye ukunda wa kusafirisha. Ni kama unga wa maziwa au bidhaa nyingine ya chakula kinachokatwa.

Shamba la migomba mingi. Kila mgomba una mkungu mkubwa wa ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva. Zina rangi ya kijani. Migomba inasimama wima na majani yakiwemo kwa umbali.

Mwanamume mweusi mwenye kofia nyeupe na miwani , akitabasamu na kuguza shina la mti wa ndizi ,amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya bluu, nyuma yake kuna miti mingine za ndizi na mimea mingi ya kijani kibichi .

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi. Kuna migomba kadhaa iliyosimama wima na mimea mengine mingi ya kijani kibichi, kama nyasi au mazao. Katikati kuna rundo la udongo mwekundu. Anga lina mawingu meupe ya bluu.

Eneo la kijijini lenye miti mingi ya migomba na mimea mingine. Kwenye sehemu ya mbele kulia kuna paa la mabati lenye kutu labda la nyumba. Kushoto kuna bati nyingine ilioanguka au kubomoka chini karibu na miti. Kuna nyasi ya kijani kibichi katikati.

Ndama wawili wa rangi ya kahawia wakipita kwenye dip ya kuoga ng'ombe. Ndama wa kwanza akitazama chini akitembea kwenye maji huku ndama wa pili akimfuata kwa nyuma. Kuna vifaa vya chuma vinavyoelekeza na kuongoza ndama hao. Nyuma kuna uzio wa mashamba na miti.

Mwanamke aliyevaa nguo za kazi za bluu na akiwa amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni akinyunyuzia dawa ng'ombe mweupe aliyefungwa kwenye zizi la chuma. Ng'ombe mwingine ako nyuma. Mandhari ya nyuma ni eneo kavu la mashamba na miti michache.

Shamba ya migomba yenye majani makubwa, mabichi na baadhi ya migomba ikiwa na ndizi mbichi zinazoanza kuiva. Kulia kuna njia ya udongo ikipitia katikati ya mimea na kwa mbali kuna mtu akitembea. Ni kama ni shamba la ndizi au eneo la kilimo la kitropiki .

Mfanyakazi aliyevaa koti la blue , kofia, barakoa, glavu na buti akichukua sampuli ya maziwa kutoka kwenye mtungi ya chuma iliyosimama mbele yake. Nyuma yake kuna chombo kikubwa cha kuhifadhi maziwa labda katika kiwanda cha maziwa au kituo cha kusanyia maziwa.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa, weusi na weupe wakiwa wamejipanga kwenye zizi wakila nyasi. Mtu mmoja labda mfugaji au mfanyakazi wa shamba akiwapa chakula au akiwahudumia. Ng'ombe hao wana afya njema na wametunzwa vizuri.

Mwanaume aliyevaa kofia ya manjano, koti la manjano na vifaa vya kujikinga usonibakinyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Amebeba pampu ya dawa ya manjano mgongoni iliyoandikwa fermet , ng'ombe huyo yuko ndani ya zizi la mbao.

Miti mingi ya migomba iliyokomaa na michache changa, majani hayo ni mapana na ya kijani kibichi na baadhi yamechanika kidogo kutokana na upepo au wadudu. Nyuma ya migomba kuna misitu minne wa kijani kibichi.

Mwanamume amesimama karibu mti wa ndizi uliobeba mikunga mikubwa ya ndizi mbichi, amevaa shati la mikono mirefu na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna miti mingine na uzio wa mbao. Ardhi ikiwa na udongo na kuna mimea mingine ya kijani kibichi.